Hili ni darasa lililojaa wanafunzi wenye umri mkubwa wakiwa na vitabu, madftari, pamoja na penseli wanafundishana. Pia kuna mwalimu aliyevalia nguo nyeupe anayepita na kuwasikiliza pamoja na kuwafundisha.

Hawa ni wanafunzi wapo darasani wamevaa mavazi ya rangi tofauti tofauti wamekaa kwenye madawati na wengine wamekaa chini, wapo na mwalimu darasani wakijifunza na mwingine akiandika ubaoni.

Hawa ni wanafunzi wenye umri mkubwa wapo darasani, wamekaa katika viti na madawati yao, wapo na madaftari pamoja na peni wakimsikiliza mwalimu ambaye yupo mbele ya darasa.

Hii nishule kwa ajili ya kuwalea na kuwafundisha watoto wa chekechea. Lina vifaa vingi vya michezo vikiwemo, bembea, uwanja wenye nyasi za kijani, madarasa ya kuvutia pamoja na vifaa vingi vingine vya michezo.

Hii ni shule inayolea na kuwafundisha watoto wadogo, imepambwa kwa katuni zenye rangi mbalimbali zikiwemo: nyeusi, nyekundu, njano, bluu na kijani. Kuna mzazi au mwalimu ambaye amemleta mtoto wake katika shule hiyo.

Hii ni shule inayolea na kufundisha watoto wadogo yaani chekeche. Ina miliki vifaa vya michezo vinavyowawezesha wanafunzi hao kupanda ngazi pamoja na kushuka, kuteleza. Vifaa hivi vya michezo vimepambwa kwa rangi za njano, bluu, kijani; pia kuna uwanja mkubwa unaowawezesha wanafunzi hao kucheza.

Hii ni shule ya msingi yenye madarasa kadhaa, iliyoezekwa kwa bati nyeupe, ina maua mazuri yaliyokatiwakatiwa, pia kuna nyasi fupi ambazo huwawezesha wanafunzi kukaa pamoja na kucheza.

Huyu ni mwalimu wa shule ya msingi amevalia mavazi meusi pamoja na kujitanda mtandio wa kanga, anaandika ubaoni kwa kutumia chaki ili kuwawezesha wanafunzi walionyuma ya mgongo, wake kuweza kuandika kiurahisi.

Hii ni jengo la ghorofa la shule ya msingi yenye ngazi zinazopandisha na kushusha, pembezoni mwa ngazi hizi kuna vizuizi vya chuma vilivyopakwa rangi nyeusi, shule hii pia ina sehemu ya bustani yenye nyasi fupi na maua mazuri yaliyokatwakatwa .

Hili ni jengo wanaolala wanafunzi wa shule ya sekondari, kuna vitanda vilivyotandikwa vizuri kwa shuka rangi ya pinki hivyo vinapendeza sana. Ndani ya jengo hili kuna taa inayowaka na pia vitanda hivi vimepangwa vizuri kwa mstari.

Hili ni darasa kubwa sana lenye viti, meza, pamoja na wanafunzi walokuwa ndani yake wakijisomea. Lina madirisha ya vioo yaliyokuwa wazi, sehemu hii wanafunzi huitumia ili kuweza kufanya masomo yao wenyewe.

Hawa ni wanafunzi wa chuo, wakike kwa wakiume. Wamevaa nguo za aina tofauti tofauti, wapo darasani. Wamekaa katika viti ambavyo vimeungana na meza yake moja kwa moja. Wameshikilia madaftari na peni zao wakiandika na kumsikiliza mwalimu.

Hili ni darasa na hawa ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wamekaa katika viti vyao, wapo na mashine zao za kielektroniki ambazo wanazitumia katika shughuli nzima ya kupata elimu zao wanazosoma.

Hawa ni wanafunzi wa chuo wamekaa katika viti, wapo na vifaa vyao kieletroniki wengine wameshikilia madaftari yao pamoja na peni wakisoma. Hivyo elimu hii ni nzuri sana kwa ajili ya vijana wetu.

Hili ni darasa na hawa ni wanafunzi wapo darasani, wamevalia nguo za aina tofautitofauti na barakoa usoni mwao, wamekaa katika viti vilivyoungana na meza, wakiwa na madaftari yao wakimsikiliza mwalimu ambaye yuko mbele ya darasa.

Hawa ni wanafunzi wapo darasani wakimsikiliza mwalimu. Wamevaa nguo za kawaida wamekaa katika viti, wapo katika meza zenye vifaa vya kielektroniki. Hivyo wanaelekezwa elimu hiyo kutoka kwa mwalimu wao aliyesimama.

Hili ni darasa lililojaa wanafunzi wa chuo kikuu, wamekaa katika viti na wengine wamesimama nyuma ya darasa, na wengine wamesimama kwenye maeneo ya mlango, wakimsikiliza mwalimu ambaye yupo mbele ya darasa kuwafundisha.

Hawa ni wanafunzi waliovalia nguo za rangi tofautitofauti, wamekaa katika viti na meza, wapo madaftari yao pamoja na vifaa vyao vya kielektroniki, wakiweza kusoma na kujadili kwa pamoja. Hili ni darasa la chuo kikuu.

Hili ni darasa lililojaa wanafunzi, wakiwa na vifaa vyao vya kieletroniki, pamoja na madaftari yao, na peni wakisoma, madirisha ya darasa hili yako wazi, hivyo hili ni darasa la chuo kikuu.

Hili ni darasa lenye wanafunzi ndani yake waliokaa kwenye viti. Wako na madaftari yao na peni zao na wengine wameshikilia simu zao, wakisoma au wakijifunza elimu ya ufundi. Kuna mwalimu mbele ya darasa anayewafundisha.

Hili ni darasa la wanafunzi wanaojifunza elimu ya ufundi wa magari, wamelichanganua na kutoa vifaa vyote vya gari hili, na hatimaye wanavipangilia tena upya. Wanafunzi hao wamevalia mavazi maalumu, ili wasiweze kuchafuka.

Hawa ni wanafunzi wa chuo cha ufundi. Wamevalia sare maalumu, pamoja na miwani meupe wakiwa na mwalimu, wanafundishwa kwa vitendo. Hivyo, ni rahisi kwao wanapotoka hapa kwenda kufanya kazi.

Hawa ni wanafunzi wa chuo cha veta, wamevaa makoti maalumu kwa ajili ya kazi, wapo na barakoa usoni, wapo katika chumba ambacho wanajifunza kwa vitendo, ili waweze kuwa sahihi wanapotoka kwenda mtaani.

Hili ni darasa lenye wanafunzi ndani yake wanaojifunza elimu ya ufundi, kila mwanafunzi amekaa katika kiti na meza yake akifanya mafunzo kwa vitendo, ili kumuwezesha kuelewa na hatimaye kuweza kujua kile alichofundishwa.